Kopo la plastiki lenye mfuniko mweupe lina maandishi ya kijani na meupe. Limeandikwa Mwaurubaine Herbal Drink na pia lina jina la kisayansi "Mkilifi". Picha ya mti mkubwa wa kijani ipo katikati ya lebo. Upande wa kushoto kuna nembo ya mviringo yenye rangi ya njano na kijani. Pembeni kuna alama ya kikombe chenye mvuke ikiashiria kuwa ni kinywaji cha mitishamba.

Hawa ni watu wa huduma wa afya. Mzee huyu amevaa barakoa na mtu wa huduma wa afya pia amevaa barakoa kwa ajili ya kujikinga na maambukizi. Chanjo ni njia muhimu ya kuzuia magonjwa na kulinda afya ya mtu binafsi na jamii.

Huyu ni mtaalamu wa afya akimsaidia mgonjwa kufanya mazoezi ya kufanyia tiba ya viungo vilivyoharibika. Hii ni sehemu ya matibabu ya kumwezesha mgonjwa kurejea katika hali ya kawaida baada ya kuumia au kupooza. Mazoezi haya ni muhimu sana kwa afya bora.

Rafu zimejaa chupa zenye rangi tofauti zikiwa zimepangwa vizuri. Kuna makope ya plastiki yaliyojaa bidhaa mbalimbali. Mchoro wa mikono na watu umewekwa mbele ya meza ya mbao. Hii ni duka la kuuza bidhaa asilia au za kienyezi. Mazingira yanaonekana safi na yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri. Bidhaa hizi zinaonekana kuwa ni za afya na za asili.

Mwanamke huyu anafanyiwa upasuaji wa ngozi ya kichwa kwa kutumia chombo cha daraja kwa lengo la kuondoa madoa au ngozi iliyounguwa kichwani. Mtu huyo anaonekana amekaa na mtu mwingine mkononi mwake akishikilia kichwa chake ili usuguli usiweze kufanywa kwa usahihi, tukio hili linaweza kuwa ni sehemu ya tiba ama matibabu ya ngozi.

Daktari wa meno ameketi kwenye kiti maalum akiwa amevaa barakoa, glavu na koti jeupe akiwa akimhudumia mgonjwa, msaidizi wake amevaa mavazi ya kinga ya buluu na pia amevaa barakoa, mgonjwa amelala kwenye kiti cha matibabu ya meno akiwa na kitambaa jeupe kifuani, taa ya kungarisha imeelekezwa kwenye mdomo wa mgonjwa.

Mtu huyu amevaa mavazi ya kijani kibichi, akitumia kifaa cha kuto sabuni, katika sehemu ya kunawa mikono, mtu huyu yuko karibu na sinki, au beseni la maji ishara ya kwamba anajiandaa kunawa mikono, hii ni shughuli ya usafi ya mikono na hutekelezwa ili kuzuia maambukizi ya magonjwa haswaa mahali pa kazi.

Mbali na kuwa na mikono yenye ngozi ya rangi ya kahawia, mtu anatoa vidonge vya mafuta ya samaki kwa mkono wake mwingine. Vidonge hivi ni virutubishi vyenye afya kwa mwili na husaidia kuimarisha kinga, bongo na ngozi. Mazoea haya ni sehemu ya kuzingatia afya bora kila siku.

Kundi la watu wanashikilia mabango yanayohamasisha usafi wa hedhi na ugawaji wa taulo za kike, hii ni kampeni ya kuelimisha jamii kuhusu hedhi salama na kuhakikisha wasichana wanapata vifaa vya msingi vya usafi vya kibinafsi.

Dawa hii inatumika kutibu maambukizo ya bacteria kama vile mafua makali, maambukizo ya mapafu na maambukizo mengine ya bacteria. Vidonge vimepangwa kwenye pakiti za plastiki za rangi nyekundu na kando kuna masanduku matatu yanayoelezea jina la dawa na maelezo ya matumizi. Dawa hii inatolewa na daktari na inapaswa kutumiwa kwa ushauri au mtaalam wa afya.

Kifurishi kilichotengenezwa na planet three Kuna vidongo vitatu ya rangi nyeusi, nyeupe, njano, hafifu na rangi ya machungwa pamoja na glasi ya maji kwa ajili ya kumeza vidonge hivyo virutubishi hivi kutumia kusaidia mwili kupata virutubishi muhimu ambavyo vinaweza kukosekana kwenye lishe ya kila siku.

Daktari wa meno anamhudumia mgonjwa kwenye kliniki ya meno ya Dental Care, daktari na msaidizi wake wamevaa barakoa, glavu na mavazi ta kinga wakitumia vifaa maalum kufanya matibabu meno, inaonekana ni tiba ya kung'arisha au kuziba meno.

Ni bidhaa mbali mbali za dawa za asili zilizopangwa juu ya meza. Chupa na mitungi ya plastiki yenye lebo tofauti zina majina kama Deja, Leoki na kadhalika. Maelezo yaliyo kwenye baadhi ya lebo yanaonyesha matumizi ya dawa hizo kama vile inahuduma hutibu kusinyaa kwa uume na inaleta hisia za nguvu.

Dawa hii ina tembe sitini. Husaidia kupunguza uchovu na kusaidia uundaji wa seli nyekundu za damu mwilini. Hakuna sukari iliongezwa. Ni ya ubora wa juu na nebogi za mafuta. Inapendekezwa kwa watu wenye upungufu wa chuma.

Chanjo hii hutolewa kwa dozi moja ya "millimetre" sufuri nukta tano kwa ajili ya kuzuia magonjwa ya surua na rubela, mifuko hii ni sehemu ya tiba vinavyotumiwa katika kuzuia magonjwa haya hatari, chanjo hii ni muhimu kwa afya ya jamii kwa kupunguza maambukizi na kuzuia mlipuko ya magonjwa haya.

Watu wawili wanaonyesha au kujaribu kifaa kinachotumika kwa madhumuni ya maji au usafi. MMoja wao amevaa suti ya rangi ya buluu na mshipi wa buluu akiwa na suti rasmi na viatu vya giza. Mwingine amevaa suruali ya rangi ya njano na shati la mikono mirefu ya buluu mchanganyiko mweupe. Kifaa hicho kina bomba la rangi ya machungwa na sehemu za plastiki za rangi ya buluu na nyeupe.

Vinavyotumika katika utamuwaji au tiba za asili. Vitu hivi ni kama magurudumu au mifuko midogo ya mizizi na dawa za kienyeji. Wenye kamba za shanga za rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi, vinapamba baadhi ya viungo hivyo. Vitu hivi hutumika katika utamaduni wa Afrika Mashariki, hasa kwa kwa tiba za kienyeji.

Magonjwa ya surua. kifua ya kombosho na ugonjwa ya rubela. Chanjo hizo ni muhimu sana kuzuia magonjwa haya kuenea na kulinda afya ya jamii. Chanjo husaidia mwili kujenga kinga dhidi ya virusi hivi. Hivyo kuzuia maambukizi na matatizo makubwa ya afya. Kwa hivyo ni muhimu kila mtu apate chanjo kwa wakati unaofaa.

Wanawake hawa wawili wanachota maji machafu kutoka shimo la ardhini. Wanatumia vyombo vya plastiki kuchukua maji hayo. Hali hii inaonyesha changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama katika maeneo ya vijijini. Wanawake hao wanapaswa kupata huduma bora za maji ili kuepuka magonjwa yanayosababishwa na maji machafu. Serikali na jamii zinahitajika kushirikiana kuboresha huduma za maji.

Hali hii ni ajali ya gari lililozama au kuingia upande baada ya mvua kubwa au mafuriko. Watu wanaonekana wakitembea kwenye barabara iliyofurika na maji mengi. Hali ambayo inaweza kuwa hatari na kusababisha usafiri kuathirika. Mafuriko haya yanaweza kusababisha madhara makubwa kwa watu pamoja na mali zao.

Hii ni chanjo inayotumika kuzuia magonjwa ya saratani, kipindupindu, na homa ya mdomo , chanjo hii ni muhimu sana katika eneo kwa magonjwa haya hatari, hasa kwa watoto wadogo wanao mifumo dhaifu ya kinga, chanjo hutoa kinga kwa mtu kwa kufunza mwili jisi ya kupambana na virusi vinavyosababisha magonjwa haya.

Kama tasanduku ya dawa ya kusafirishwa kwa njia ya teknolojia ya drone ambayo inasaidia kusafirisha dawa muhimu hasa katika maeneo ya mbali ambapo huduma za afya zinaweza kuwa za kawaida au zisizo rahisi kufikiwa. Hii ni sehemu ya juhudi za kuboresha utoaji wa huduma za afya katika maeneo yasiyofikiwa kwa urahisi ikiwa ni pamoja na usafirishaji wa haraka.

Dawa hii ya rangi ya kijani husaidia katika usawa wa kemikali katika ubongo amabyo huadhiri hisia na tabia, ni muhimu kutumia dawa hii kwa ushauri na uangalifu wa mtaalamu wa afya kutokana ma madhara inayoweza kusababishwa kama vile kuchanganyikiwa au mabadiliko ya hisia.

Mkono wenye glovu za upasuaji wa rangi ya buluu umeshika sindano na chupa ya chanjo ya MMR . Chanjo hii inalinda dhidi ya: surua, matumbwitumbwi na Rubela. Mandhari ni nyumba ya manjano ikionyesha mazingira safi ya kitabibu au ya kuelimisha afya.

Chupa kadhaa ndogo zenye mifuniko wa njano zinapangwa kwenye uso wa meza. Kila chumba ina maandishi ya rangi nyeusi na buluu, yanaonyesha ni chanjo dhidi ya homa ya manjano, ikijulikana kama Vacina Febre Amarela. Maelezo yanaonyesha kipimo cha dozi tano kwa kila chupa. Majina la kundi la tarehe ya kutengenezwa yamechapishwa kwa herufi ndogo.

Mtu huyu anapokea dozi ya chanjo. Inaashiria zoezi la chanjo linalolenga kumkinga mtu dhidi ya magonjwa kama vile covid 19 , mafua au magonjwa mengine yanayoweza kuzuilika kwa chanjo.

Watoto hawa wanaweza kuwa wanapokea mafunzo ya kusimama au kufundishwa kutembea labda katika kituo cha huduma za afya au upasuaji wa wagonjwa wa viungo. Hii ni muhimu kwa maendeleo ya mtoto na kuimarisha uwezo wake wa mwili.

Moshi mkubwa wa jengo. Mtoto mmoja anaonekana akiwa amesimama juu ya mabaki ya majengo yaliyoharibika. Uhairibifu huu unaweza kuwa matokeo ya makosa kama vile matetemeko ya ardhi au ujenzi wa majengo yasiyo salama. Hili picha.

Sindano na vidonge mbalimbali pamoja na chupa yenye lebo inayosema yellow fever ambayo ni chanjo ya homa ya manjano. Chupa hio iko mbele na iko wazi, wakati chupa zingine za vidonge viko nyuma kwa madoa. Picha hii inaashiria chanjo za kinga zinazotolewa kwa ajili ya kuzuia magonjwa kama vile homa ya manjano.

Daktari anawaeleza kuhusu dawa au bidhaa nyingine inayohusiana na afya kwa watu wawili waliovaa barakoa huku wakizingatia kanuni za afya na usafi. Uwekezaji kwa bidhaa kama hizi unaweza kuwa sehemu ya juhudi za kusaidia kupunguza maambukizi ya magonjwa ya kupumua wakati wa janga. Au programu za kuhakikisha watu wanapata bidhaa muhimu kama dawa. Mfano.

Mtu aliye vaa mavazi ya kinga ya manjano na barakoa ya gesi, anachukua sampuli puani mwa ng'ombe. Mkono moja unashikilia fimbo maalum ya kupimia, huku mwingine ukiwa karibu na wanyama walioko zizini. Ng'ombe anaonekana kutulia akiwa ndani ya uzi wa chuma, wataalamu wengine pia wamevaa glavu na mavazi ya tahadhari.

Hii ni choo cha kisasa kilichojengwa katika eneo la kijijini au mashambani. Eneo lipo wazi lenye mimea na ardhi nyekundu na choo hicho kina muundo wa kisasa unaolenga kuboresha usafi na afya za watu wa eneo hilo. Choo ni muhimu sana kwa afya ya jamii na katika mazingira.

Mwanamke aliyevaa sare ya blue yenye nembo za serikali ameketi na mama mjamzito ndani ya chumba kidogo. Wanaonekana kuzungumza huku akitazama nyaraka au kijitabu, huenda ni kuhusu huduma za afya au malezi ya ujauzito. Chumba kina fanicha za kawaida, nguo zimetundikwa ukutani na kuna televisheni mezani.

Anajiandaa kutoa chanjo kwa kutumia sindano kwa chupa ya chanjo, mtaalamu huyo amevaa maski ya mdomo na mavazi ya ulinzi ambayo ni muhimu ili kuhakikisha usalama wakati wa kutoa chanjo, chonjo ni muhimu kwa kuzuia ...

Chanjo ya ugonjwa wa homa ya kichum na rubela. Kuna sindano ambayo imeandaliwa kuchanja na pia kuna chombo cha chanjo kimeandikwa wazi jina la chanjo hiyo. Chanjo hiyo hutumiwa kuzuia magonjwa haya muhimu ya kuambukiza ambayo yanaweza kusababisha matatizo makubwa kiafya.

Plastiki nai glasi zimejazwa na vitu mbalimbali. Inaonekana kuwa ni duka la kuuza vinywaji vya kienyeji au vitu vya asili kama vile pombe za kienyeji au bidhaa za asili. Pia kuna vikapu vya kufunga vinywaji na vitu vingine vya mikono vimeambatana kwenye kuta za banda hilo.

Hapa ni ndani ya wodi ya hospitali. Wagonjwa wawili wanaonekana, mmoja amelala kitandani na mwingine amekaa kwenye kitanda kingine akiwa ameinamisha kichwa chake mikononi, ishara ya uchovu, huzuni au maumivu. Vifaa mbalimbali vya matibabu, maji na vifaa vya kibinafsi viko karibu nao. Hali hii inaashiria changamoto katika sekta ya afya, kama vile msongamano wa wagonjwa, ukosefu wa vifaa au mahitaji ya huduma bora zaidi.

Daktari au mtaalamu wa afya anamchunguza mgonjwa, mgonjwa ameketi kwenye kiti cha daktari na mtaalamu huyo anatumia vifaa vya matibabu kuchunguza jicho lake. Wote wawili wamevalia barakoa kwa ajili ya usalama wa afya, hili ni sehemu ya huduma za afya muhimu kwa mtu kupata matibabu na utunzaji bora wa macho yake.

Mtu ameketi kwenye kitanda au muto mwekundu akiwa na vitu mbalimbali vya jadi , miondoko ya uchawi au tiba za kienyeji zilizo wazi mbele . Vitu hivi nikama vifungo , vinyago, magodoro , mawe na chupa zenye rangi tofauti. Mtu huyu anaonekana kuwa ni mganga wa kienyeji au mchawi akitumia bidhaa vya asili kwa mathumuni tiba au kazi za kiroho.

Watu hawa wanafanya kazi uokoaji baada ya mmomonyoko au gasigasi za majego. Watu hawa wamevalia mavazi ya uokoaji na wanatafuta watu waliokumbwa na mabaki ya jengo lililobomoka . Hii ni shughuli muhimu ya kuokoa maisha na kuwasaidi waliopata ajali au maafa yaliotokana na majanga kama teteko la ardhi au mmomonyoko wa ardhi.

Watu wawili wamevaa mavazi ya kujikinga na wanatengeneza usafi ndani ya jengo moja anapiga dawa kwa njia ya kupuliza sehemu za viti na ukuta mwingine anafuta sakafuni kwa kitambaa wanafanya kazi kwa makini kuhakikisha mazingira ni salama dhidi ya maambukizi ulinzi na usafi huu muhimu sana katika harari za magonjwa.

Mwanamke mmoja anamsaidia mama mchanga aliyepo kitandani. Mwanamke huyo anampa mama mchanga zana na vifaa vya kuwahudumia watoto. Tukio linaonyesha msaada na huduma za afya kwa wanawake wajawazito na mama wapya hospitalini.

Mtaalamu wa afya dakitari au muuguzi anamtunza au kumchunguza mtoto mchanga kwenye kitanda chake hospitalin. Mtaalamu huyo anaonekana makini na mkarimu akijitahidi kuhakikisha mtoto anaendelea vizuri kiafya. Hali ya picha inaonyesha mazingira saafi na yenye utulivu wa hosipitali.

Mwanamke mjamzito aliyeketi kwenye sofa akiwa katika uchungu wa kujifungua. Mwingine amevaa glovu, barakoa na kitenge akijitayarisha kumsaidia kujifungua. Wapo ndani ya chumba cha nyumbani. Hali inaonyesha mazingira ya kujifungulia nyumbani.

Madaktari wamevalia nguo za upasuaji za kijani, barakoa na kofia za usafi wakiwa ndani ya chumba cha upasuaji. Wako kazini wakimfanyia mgonjwa upasuaji kwa kutumia vifaa vya kiteknologia. Wengine wamesimama karibu wakifuatilia kwa umakini. Meza imefunikwa kwa kitambaa cha kijani na vyombo mbali mbali vya tiba vimepangwa.

Amevaa bavu akionyesha hatua za kujilinda dhidi ya magonjwa kama vile COVID-19. Ana shati la rangi za zambarau na amebeba begi la pembeni. Mwanamke huyu anashikilia boksi lenye vifaa vya kinga kama barakoa. Nyuma yake kuna watu wengine waliovaa mavazi ya kawaida, wakiwa katika mazingira ya mtaa au eneo la umma.

Wanawake wawili wanakusanya maji kutoka kwa kisima cha umeme. Mmoja amashika chombo kikubwa cha plastiki cha njano ambacho kinatumika kuhifadhi maji huku mwingine akiwa amesogea sehemu ya kisima kuweza kufungua bomba la kutoa maji. Mandhari inaonyesha ni mazingira ya mashambani au eneo la kijijini ambapo kuna mimea ya mazao au shamba nyuma yao.

Mwanamke amevaa scarf ya pinki kichwani na gauni la kijani na nyeupe. Ameinama kwenye ukuta wa saruji akichota maji kutoka kwenye bomba. Anatabasamu akionekana mwenye furaha na kuridhika, maji yanatiririka kutoka mdomo wa bomba moja kwa moja kwenye chombo kisichoonekana vizuri. Mazingira ya eneo hii ni ya nje kuna udongo na majani yanayoonekana kwa umbali.

Chupa vya chuma. Kidonge hivi hutumika kama nyongeza ya madini ya chuma mwilini, ambayo ni muhimu kwa uzalishaji wa seli nyekundu za damu. Kutumia vidonge hivi husaidia watu walioko na upungufu wa chuma mwilini au anaemia ya damu. Kila kidonge kina miligramu 65 ya chuma.

Ni sanaa ya kitamaduni yenye chungu cha kibuyu kilichopambwa kwa nyuzi, mifupa midogo na vitambaa. Nyuma yake kuna sanamu wa binadamu ambao unaonyesha utamaduni wa kiafrika ,sanaa hii huwakilisha imani pamoja na tamaduni na mila ambazo jamii za kiafrika huhusiana.

Huyu anaonekana akifanya majaribio katika mahabara. Hii ni shughuli za kisayansi zinazolenga kuchunguza, kidhibitisha au kugundua mambo mbalimbali. Hufanywa kwa kutumia vifaa maalum kama mitungi, mizani na vipimio. Mazingira ya mahabara huwekwa salama na kudhibitiwa ili kupata matokeo sahihi ya kuaminika.

Hii ni gari iitwayo exhauster na ni kifaa kinachotumika kuvuta na kuondoa maji taka, hewa chafu au moshi kutoka sehemu fulani kama: vyoo, viwanda au injini za magari katika kiswahili exhauster huitwa gari la kuvuta maji taka.

Hizi ni tembe za Vitamin D3 na ni virutubisho muhimu vinavosaidia mwili kunyonya kalsiamu, kuimarisha mifupa, meno na kinga mwilini. Hasa hutumika kwa watu wenye upungufu wa jua, wazee, watoto, wajawazito au wenye matatizo ya mifupa.

Chanjo ya measles ni tiba ya kinga inayotolewa kwa watoto ili kuwakinga na ugonjwa wa measles . Ugonjwa huu ni wa kuambukiza sana na unaweza kusababisha homa, kikohozi na vidonda ndani ya mdomo. Chanjo husaidia mwili kujifunza jinsi ya kupambana na virusi. Hivyo kuzuia ugonjwa kuenea na kupunguza maambukizi. Kupata chanjo ni njia bora ya kulinda afya ya mtoto na jamii kwa ujumla.

Mchakato wa kuelimisha na kuhamasisha jamii kuhusu maswala ya afya ni muhimu ili watu wawe uelewa mzuri, tabia nzuri na kuchukua hatua stahiki za kujilinda na kuzuia magonjwa. Lengo kuu la kuhamasisha jamii ni kuboresha hali ya afya kwa kuongeza ufahamu na maarifa kuhusu afya bora.

Dawa hii inatembe sitini na inaitwa Slofee , hii ni dawa inayotumika kuongeza kiwango cha chuma kwa mwili hasa kwa watu wenye upungufu wa chuma, chuma ni muhimu kwa uzalishaji wa haemoglobin ambao husaidia kwa kusafirisha oxygen kwenye damu kiongeza chuma husaidia kuongeza nishada, kupunguza uchovu na kuboresha afya kwa ujumla.

Huyu ni daktari wa meno ambaye anaonekana kumsaidia mgonjwa ambaye amekuja akiwa na shida ya meno. Daktari wa meno ni mtaalum aliyehitimu kutibu na kuzuia magonjwa ya meno ,ufizi na kinywa huduma zake ni pamoja na kusafisha meno, kutibu meno yaliyougua, kutoa meno kuweka mashimo na kupendekeza matunzo ya meno ili kuzuia matatizo makubwa zaidi.

Mwanamke anayeonekana kuingia katika jengo lililoandikwa public toilet ambayo ni choo kilichopo hadharani ambacho watu wanaweza kutumia kwa usafi na urahisi, hutoa huduma muhimu katika maeneo kama mabasi, masoko, maeneo ya mikutano na maeneo ya umma ili kusaidia afya na usafi wa jamii.

Wasichana hawa wanaonekana kumwaga maji kutoka Kwenye boma yao, mafuriko ni hali ya maji mengi kuvuka mipaka yakawaida Na kufunika maeneo ya aridhi, hii hutokea baada ya mvua kubwa mafuriko ya mito au maziwa, au maji kutoka Kwa mafuriko ya mito au bahari, mafuriko yanaweza kusababusha uharibifu mkubwa Wa mali maafa kwa watu na wanyama.

Chupa hizi zinabeba dawa ambayo ni sabuni ya asili ama sabuni kutoka kwenye mimea. Hii ni sabuni inayotengenezwa kutumia viungo vya mimea kama mafuta ya mti, majani, maua, mizizi na viungo vingine. Sabuni ya mimea hutumika kwa ajili ya kunawa ngozi kwa njia ya asili, mara nyingi haina kemikali zenye madhara na inaweza kusaidia kuondoa uchafu.

Huyu ni mgonjwa akiwa hospitalini tayari kuhudumiwa na muuguzi, mgonjwa ni mtu anayepatwa na ugonjwa au hali ya kiafya inayo mfanya aitaji matibabu, muuguzi naye ni mtaalamu wa afya anaye msaidia mgonjwa kwa kumpa matibabu ya afya kwa kumpima, kumsaidia kuchukuwa dawa na kumpa usaidizi wa kinga, hospitalini muuguzi hufanya kazi karibu na daktari kuhakikisha mgonjwa anapata matibabu bora na anajiskia vizuri.

Chanjo ya homa ya manjano ni muhimu kwa afya ya umma na kusafiri nchi za hatarini. Chanjo hii hutolewa kwa mtu kuzuia ugonjwa wa homa ya manjano . Unaonezwa na mbu.

Kambi za wakimbizi ni makazi ya muda yanayotolewa kwa watu waliokimbia vita, mateso au majanga. Hutoa huduma za misingi kama vile chakula, maji, makazi na matibabu. Kambi hizi huwezesha wakimbizi kupata ulinzi na msaada hadi watakapoweza kurejea au kuhamia mahali salama.

Ni chanjo inayotibu magonjwa ya surua, matumbi tumbwi na rubela. Hii ni dozi moja ya nusu mililita ambayo hutolewa kwa njia ya sindani na imetengenezwa na taasisi ya Serum Insitute nchini India.

Chupa hizi zina dawa ya chanjo. Chanjo ni sindano au dawa inayotolewa ili kuzuia magonjwa hatari kama polio, surua na kifua kikuu. Inasaidia mwili kutengeneza kinga dhidi ya vimelea. Watoto na watu wazima hupokea chanjo kulingana na ratiba maalum ili kulinda afya ya jamii nzima.

Watoto Hawa wanaonekana katika biwi la taka wakijaribu kutafuta maji safi. Uhaba wa maji safi ni hali ambapo Kuna upungufu wa maji safi yanayo patikana kwa urahisi na kwa wingi wa kutosha kwa matumizi ya kila siku. Hali hii husababisha matatizo makubwa kwa afya, kilimo na maisha ya watu kwa jumla. Sababu za uhaba huu ni pamoja na mabadiliko ya tabia ya nchi.

Mwanamke huyu anaonekana kupewa chanjo na muuguzi. Chanjo ni dawa au sindano inayotolewa kwa mtu, ili kumkinga dhidi ya magonjwa ya kuambukiza. Chanjo hufundisha mwili kutambua na kupambana na vimelea kama vile ya virusi na bakteria kabla havijasababisha ugonjwa. Chanjo ni muhimu kwa sababu huzuia magonjwa hatari kama surwa, pojo na kifua kikuu. Huongeza kinga ya mwili kwa muda mrefu.

Ni shughuli muhimu ya kulinda mazao kutokana na wadudu na magonjwa. Mkulima yuko shambani akitumia dawa za kuulia wadudu kwa kupuliza mimea. Mkulima huyu amevaa mavazi ya kinga glavu na kinga ya kujilinda dhidi ya madhara ya kemikali hizi mazingira ni ya kijani kibichi.

Dawa ya vitamin d3 husaidia kuimarisha mifupa na meno kwa kusaidia mwili kunyonya kalsiamu, hutumika kutibu upungufu wa vitamiin D dawa hizi hupatikana njia ya vidonge, matone au sindano, matumizi sahihi huhitaji ushauri wa daktari ili kuepuka madhara.

Daktari huyu wa macho anaonekana kumchunguza mgonjwa ambaye ana shida ya macho, ni mtaalum wa afya ya macho anayechunguza, kutibu na kuzuia magonjwa na matatizo ya macho, huduma zake zinajumuisha uchunguzi wa kuona tiba za magonjwa kama glokoma na majeraha ya macho.

Hizi ni dawa za hopsitalini na ni madawa yanatumika kwa ajili ya kutibu wagonjwa walioko hospitalini dawa hizi hutofautiana kulingana na ugonjwa au hali ya mgonjwa. Kuna dawa za kuumiza maumivu, kuzuia maambukizi kama antibiotics ,dawa za kuimarisha moyo vidonge, vidonge vya sukari, dawa za shinikizo la damu na zingine nyingi. Dawa hizi hutolewa na madaktari na kupewa kwa ushauri wataalamu wa afya ili kuhakikisha matibabu bora na salama.

Mapambo ya mwili na utamaduni vina muhimu mkubwa katika afya. Kupamba mwili kama kuosha mikono, kunawa uso, kuvaa nguo safi husaidia kupunguza magonjwa na kuimarisha usafi wa mtu. Jumuisha dawa za kienyeji ni njia za kutumia tiba za asili zinazotokana na mimea. Mimea ya dawa na viungo kwa asili kusaidia kuponya magonjwa au kuimarisha afya.

Kuhifadhi na kutumia kemikali hatari kunahitaji tahadhari. Kemikali zihifadhiwe kwenye chombo salama, kilichofungwa vizuri na kilichoandikwa. Zitumike kwa kufuata maelekezo huku ukivaa vifaa vya kinga kama vile glavu na barakoa. Epuka kuwasiliana moja kwa moja na ngozi au macho.

Daktari anaonekana kumpa mtoto chanjo. Chanjo ni dawa inayotolewa kwa mtu ili kukinga dhidi ya ugonjwa fulani. Husaidia mwili kutengeneza kinga kabla ya kuugua. Chanjo hupewa kwa njia ya sindano au njia nyingine. Ni muhimu kwa afya ya jamii na husaidia sana katika kuzuia milipuko ya magonjwa.

Binti anaonekana katika kituo cha kutunza meno. Matunzo ya meno yanaojumuisha kusafisha meno mara kwa mara, kutumia mswaki na dawa ya meno, kuepuka vyakula vyenye sukari nyingi, na kumuona daktari wa meno kwa ukaguzi wa mara kwa mara, ili kuzuia matatizo kama vile kuoza kwa meno na magonjwa ya fizi.

Mwanaume anaonekana kukagua gesi. Ukaguzi wa gesi ni mchakato muhimu wa kuhakikisha usalama wa nyumba au jengo. Wataalamu hukagua mabomba, mitungi na vifaa vinavyotumia gesi ili kubaini uvujaji au uhitilafu. Husaidia kuzuia milipuko, moto na ajali nyingine hatari zinazoweza kutokea kutokana na gesi.

Watu hao waonaonekana katika mchakato wa kuongeza ufahamu au elimu kwa watu kuhusu swala fulani muhimi sana sana ya kiafya na usafi. Mara nyingi inatumika katika elimu ya afya, haki za binadamu, usalama mazingira na maswala ya kijamii. Inawasaidia kufahamisha watu kuhusu matatizo au changamoto fulani.

Mkono huu umeshika chanjo pamoja na sindano. Chanjo ni dawa inatolewa kwa mtu hili kumkinga dhidi ya magonjwa fulani kwa kusaidia mwili kuunda kinga dhidi ya kijidudu vidya ugonjwa kama virusi ama bacteria. Chanjo usaidia kuzuia maambukizi na kuimarisha afya ya mtu binafsi na jamii kwa ujumla.

Watu hawa wanaonekana katika biwi la taka ,wanakusanya taka. Ukusanyaji ni mkakato wa kukusanya taka mbali mbali kutoka katika maeneo tofauti kama nyumba, biashara ,viwanda au sehemu za uma ,taka hizi zinaweza kuwa za nyumbani ,za kibiashara au za viwandani. Ukusanyaji huu unafanya kwa kutumia viuma maalum kama vile; magari, mikokoteni na kadharika, lengo kuu ni kuondoa taka kutoka maeneo ya makazi ili kudumisha usafi na afya ya jamii.

Escavator inaonekana kuharibu na kuvunja majengo yaliyojengwa katika sehemu za jiji kwa sababu mbalimbali kwa mfano kama vile ujenzi mpya, usalama au kupambana na ukiukaji wa sheria. Sababu za kubomoa ni kama vile majengo yaliyojengwa kiholela, usalama wa uma kuandaa ardhi kwa maendeleo mapya, kupambana na makaazi haramu na mradi wa upanuzi wa jiji.

Njia moja ya kuzuia magonjwa kama malaria na kuhifadhi afya ya jamii ni kwa kutumia dawa ya kupuliza na kuua mbu ambayo inatumia mashine inayotoka moshi mzito ili kueneza dawa hiyo katika eneo la makazi ya mbu.

Huyu ni daktari na mgonjwa daktari anampima mgonjwa kugundua tatizo lake na kuandaa mpango wa matibabu .Mgonjwa hupokea ushauri dawa na matibabu mbalimbali ili kupona. Hospitali ni mahali pa kupata msaada wa kitaaluma ambapo daktari hutoa huduma za afya kwa uwangalifu na kwa lengo la kurejesha afya ya mgonjwa.

Chupa hizi zinabeba chanjo za virusi. Hizi ni chanjo zinazotolewa ili kumkinga mtu dhidi ya maambukizi yanayosababishwa na virusi. Chanjo hizi huimarisha kinga ya mwili kwa kumfundisha jinsi ya kutambua na kupambana na kabla havijasababisha ugonjwa, kwa mfano chanjo ya polio , chanjo ya surua, chanjo ya Covid-19 na chanjo ya homa ya ini.

Hizi ni chupa ndogo ndogo ambazo ni za chanjo ya surua. Ni chanjo inakinga dhidi ya ugojwa wa surua ugonjwa wa virusi unaoambukiza haraka na unaweza kusababisha matatizo makubwa kama vile homa kali, upele, kuharibu macho au hata kifo kwa watoto.

Chanjo ni muhimu kwa kuzuia magonjwa na kulinda afya ya jamii. Watu wanapaswa kuchanjwa ili kupunguza maambukizi na kuleta ustawi wa kila mmoja.

Nyumba inateketea kwa moto mkali, moshi mzito unavuka angani, huku moto ukimeza paa, kuta na mali zote. Watu wanakimbia kwa hofu wakijaribu kuokoa walichoweza, vilio, kelele na harufu ya vitu vinavyo ungua vimetawala eneo lote, ni janga kubwa.

Kutumia kemikali hatari inahitaji taadhari maalum ili kuepuka ajali au madhara ya kiafya. Vaa vifaa vya kinga kama glavu, miwani ya usalama na barakoa ikiwa inahitajika. Tumia kemikali katika sehemu zenye hewa safi ili kuepuka kuvuta moshi, au mvuke hatari. Epuka kuguza ngozi au macho na kemikali hizo moja kwa moja.

Mkebe huo ni mkebe ambao umebeba dawa ya arubaini, hiki ni kinywaji cha asili chenye nguvu za dawa, kutokana na mmea na hutumika kusaidia afya kwa kutibu magonjwa kama mafua, malaria , matatizo ya ngozi na kusafisha damu. Hupatikani kama chai au unga lakini utumike kwa tahadhari.

Wauguzi hawa wawili wanamsaidia mgonjwa mmoja ambaye anashida ya meno katika kituo cha afya kinachotoa huduma za matibabu na usafi wa meno na kinywa. Huduma zitolewazwo hujumuisha uchunguzi wa meno, kusafisha meno, kutibu mashimo, ubandikizaji wa meno na matibabu ya magonjwa ya kinywa.

Mabango ya maonyesho kuhusu ugonjwa wa ukimwi, huwapa watu elimu kuhusu kujikinga. Mabango yana ujumbe ya kuhamasisha matumizi ya kinga na upimiaji wa ihari. Lengo ni kuelimisha jamii kuhusu njia za kuzuia maambukizi na kuishi maisha salama na yenye afya nzuri.

Hawa ni muuguzi na mgonjwa. Muuguzi hutoa huduma za msingi za afya kama kupima joto, shinikizo la damu ama kutoa dawa kuhudumia mgonjwa kwa makini na huruma kusaidia daktari katika matibabu na upasuaji na kutoa ushauri wa afya na kuelimisha mgonjwa kuhusu ugonjwa wake. Mgonjwa naye anapokea matibabu na huduma kwa wakati.

Muuguzi anampa mgonjwa chanjo. Chanjo ni dawa au sindano inayotlewa ili kumkinga mtu dhidi ya magonjwa fulani. Chanjo husaidia mwili kuunda kinga kwa kuhimiza mfumo wa kinga kutengeneza kinga dhidi ya virusi au bakteria kwa mfano chanjo za Polio, Zurua na chanjo ya Covid husaidia kuzuia maambukizi na kuokoa maisha. Chanjo ni muhimu kwa afya ya mtu binafsi na jamii kwa ujumla

Mama ameketi huku akiwa amembeba mtoto mchanga. Muhudumu naye amevalia sare ya manjano na barakoa anampatia mtoto chanjo. Tukio hili linafanyika katika eneo la huduma za afya likiwa ni sehemu ya kampeni ya chanjo kwa watoto wachanga ili kuwalinda dhidi ya magonjwa.

Chanjo ya watoto ni tiba muhimu inayowakinga watoto dhidi ya magonjwa hatari kama vile surua, kipindupindu na polio. Chanjo husaidia kuimarisha kinga ya mwili na kuzia kuambukiza, inatibu watoto mapema ili kuhakikisha wanakuwa na afya mzuri na kuzuia maambukizi katika jamii.

Watoto wenye lishe bora, chanjo kamili na mazingira safi hukuwa wakiwa wenye nguvu, furaha na wenye uwezo wa kufanikisha ndoto zao maishani. Afya mzuri kwa watoto ni msingi wa maisha bora na huakikisha ukuaji mzuri wa mwili mzuri na akili huongeza uwezo wa kujifunza na kupunguza hatari ya magonjwa.

Chanjo ya homa ya manjano ni muhimu sana kwa afya. Huzuia ugonjwa hatari unaosababisha homa kali, kuumwa na mwili na hata kifo. Chanjo hutoa kinga ya kudumu dhidi ya ugonjwa huu, unaosambaa kwa mbu. Kupata chanjo husaidia kulinda afya ya mtu binafsi pamoja na jamii.

Jengo linapo poromoka hali ya afya ya watu huwa hatarini majeruhi wanaweza kupata maumivu makali, kuvunjika mifupa au mshtuko wa kiakili. Vumbi linaweza kusababisha matatizo ya kupumua. Huduma za dharura zinahitajika haraka kuokoa maisha na kuzuia maambukizi.

Huduma za daktari wa uchawi ni kusaidia watu kupata amani ya moyo na mafanikio katika mahusiano yao. Huduma hizi huongeza matumaini na kuleta furaha kwa walioitumia. Hasara ni kwamba huduma hizi mara nyingi haziwezi kudhibitishwa kisayansi, hivyo watu wanaweza kupoteza pesa na kuwa na matarajio yasiyotekelezeka. Pia, inaweza kusababisha kupoteza imani.

Hii ni dawa ya ibuprofen ambayo imo katika chupa ndogo. Ni dawa ya kuondoa maumivu, kupunguza uvimbe na kupunguza homa. Ni sehemu ya kundi la dawa zinazojulikana kama NSAIDs. Hutumika katika kutibu maumivu kama vile ya kichwa, ya misuli, ya meno, na viungo kama vile arthritis.

Hii ni chupa ndogo ya chanjo pamoja na sindano, chanjo ni dawa maalum inayotolewa ili kuzuia magonjwa kwa kuimarisha kinga ya mwili, chanjo hufundisha mwili jinsi ya kutambua na kupambana na vimelea kama vile virusi na bacteria kabla havija sababisha magonjwa.

Watoto hawa wanaonekana kuchota maji safi kutoka kwenye tanki ya maji. Maji safi ni maji yaliyo salama kwa matumizi ya binadamu hasa kunywa, kupika, kuoga na shughuli zingine za nyumbani au kiafya. Maji haya hayana vijidudu hatari, kemikali au uchafu wowote unaoweza kusababisha magonjwa.

Muuguzi anamshika mkono mgonjwa amevunjika mfupa, kuvunjika Kwa mfupa hali ambapo mfupa hupasuka au kuvunjika kutokana na ajali, kuanguka au shinikizo kubwa, dalili ni maumivu makali, kuvimba kutoweza kutumia kiungo kilicho athirika na wakati mwengine ni mfupa kuonekana umepinda au umetokeza.

Mafuriko yanaonekana baada ya maji kuzidi uwezo wa ardhi kuyachukua na mifumo ya kupitisha maji na hivyo kusababisha mafuriko katika maeneo ya makaazi, barabara, mashamba au mjini. Kuna mafuriko ya mvua, kuna mafiruko ya mito, kuna mafuriko ya ya ghafla na pia mafuriko ya maji bahari ambayo huchochewa na mawimbi makubwa.

Wanawake hawa wawili ni muuguzi pamoja na mwanamke ambaye amemshika mtoto tayari chanjo, chanjo ni dawa au sindano inayotolewa kwa mtu ili kumkinga dhidi ya magonjwa yameambukizwa. Chanjo hufundisha mwili kutambua na kupamban na vimelea kama viruzi au bakteria kabla havijasababisha magonjwa.

Wanauza wawili wanaonekana kubadikishana kibuyu yenye chemicali hatari. Na ni vitu au mchanganyiko wa vitu vinavyo weza kusababisha mathara makubwa kwa afya ya binadamu, mazingira au Mali. Chemicali hizi zinawza kuwa sumu zenye kuwaka, zenye mlipuka au zenye kusababisha ugonjwa kama Cancer .Mifano ya chemicali hizi ni kama acidi , rangi ya viwandani na kathalika.

Biashara zinaonekana kutatizwa na kutokana na mafuriko katika jiji na ni changa moto ambayo hujirudia rudia kila

Watoto hawa wawili wanaonekana kuna mikono, kunawa mikono ni mojawapo ya njia muhimu zaidi ya kuzuia magonjwa na kuzuia maambukizi. Mikono hutumika na kuwasiliana na vitu mbalimbali kila siku, hivyo huweza kubeba bakteria, virusi na vimelea vya magonjwa kama mafua na kipindu pindu, kwa kunawa na sabuni na maji safi, tunaua vidudu hivi na kuzuia kuenea kwa magonjwa.

Wanaume wawili hawa wanaonekana kusongesha gesi ya oksijeni. Hii ni gesi muhimu sana kwa viumbe hai duniani inapatikana hewani kwa takribani asilimia ishirini na moja inatumiwa na viumbe kama binadamu na wanyama kupumua. Oksijeni husaidia mwili kutoa nishati kwa kuchoma chakula ndani ya celi pia inahitajika katika mchakato wakati wa kuchoma na tiba ya oksijeni kwa wagonjwa.

Chanjo hii hutolewa kwa watoto walio na miezi kumi na mbili na zaidi kwa njia ya sindano kupitia chini ya ngozi. Dawa hii hutumiwa kuchanja magonjwa ya surua, matumbwi tumbwi na rubela na inahifadhiwa kwenye boksi ambayo ina sindano na kijichupa kidogo cha dawa.

Ukame naukosefu wa maji husababisha magonjwa kama kuhara, utapia mlo na magonjwa ya ngozi. Upatikanaji mdogo wa maji huathiri usafi wa mazingira na huongeza maambukizi. Pia husababisha kusambaa kwa vimelea hatari vinavyo adhiri afya ya jamii.

Chanjo ni muhimu sana kwa kuzuia ugonjwa hatari unaosababisha homa, kikohozi na vidonda mwilini. Chanjo hutoa kinga dhabiti kwa watoto na watu wazima. Kupata chanjo unasaidia kulinda afya binafsi na jamii kwa kuzuia maambukizi na mlipuko ya ugonjwa.

Mwanaume huyu anaonekana kunyunyiza dawa ya kuua wadudu kwa njia ya moshi na hewa. Ni mchakato wa kutibu maeneo kama nyumba, maghala, mashamba ua majengo kwa kutumia kemikali za mvuke au gesi ili kuua wadudu waharibifu kama mende, mende wa mbao, kunguni au wadudu wa maghala.

Mwanamke huyu anaona anaonekana kufanya uelewo wa afya au kueleweka kuhusu afya, ni shughuli za kutoa elimu na habari kwa jamii ili kuhamasisha watu kuelewa, kuzingatia na kuchukua hatua za kujikinga na magonjwa, kuishi maisha yenye afya na kutumia huduma za afya ipasavyo. Hii inaweza kufanyika kupitia mikutano, vipeperushi kampeni za afya au matangaz matangazo ya redio na televisheni.

Tiba za mimea wa Covid-19 hazithibitishwa kisayansi kama tiba kamili, mimea kama tangawizi, limau na kijani cha mwembe inaweza kusaidia kuimarisha kinga ya mwili. Hata hivyo ni muhimu kufuata ushauri wa wataalamu na kutumia chanjo pamoja na matibabu rasmi.

Mwanamke huyu anaonekana kupawa sindano ya chanjo. Chanjo ni dozi ya dawa au sindano inayotolewa kwa mtu ili kumkinga dhidi ya maradhi mbalimbali. Umuhumu wa chanjo huzuia magonjwa na kupunguza vifo hasa kwa watoto na watu wenye kinga dhaifu.

Mandhari inanyesha wodi ya uzazi yenye usafi. Mama mchanga akiwa hospitalini, akishikilia mtoto wake mchanga ambaye anaonekana alizaliwa hivi karibuni. Mama amevaa nguo za hospitali na anaonekana kuwa mwenye furaha.

Wananchi wanaonekana kujaribu kuokoa mali yao baada ya mafuriko. Mafuriko yameathiri maeneo mengi nchini Kenya. Mvua kubwa, mifereji duni na mabadiliko ya nchi imesababisha hasara, uamishaji wa watu na hatua za dharura kuchukuliwa na serikali.

Wanawake hawa wanaonekana kubeba maji kutoka kwenye mito. Ukame ni kipindi kirefu ambapo kuna uhaba wa mvua au maji, jambo ambalo husababisha ardhi kuwa kavu na upungufu wa maji kwa ajili ya kilimo, mifugo na matumizi ya binadamu. Ukame unaweza kuadhiri uzalishaji wa chakula, kusababisha njaa, na kuleta shida kwa mazingira na maisha ya watu.

Kujifungua hospitalini ni salama kwa mama na mtoto. Hutoa huduma za kitaaluma, vifaa za kisasa na uangalizi wa haraka endapo kutatokea matatizo. Pia hupunguza vifo vya uzazi. Huimarisha afya ya mama na mtoto. Na huezesha jacho na ushahiri sahihi baada ya kujifungua.

Mafuriko husababisha uharibifu wa mali, vifo, magonjwa na njaa. Huchangiwa na mvua nyingi, ukataji wa miti ovyo ovyo, kuziba kwa mifereji ya maji na ujenzi katika mabonde. Ili kuepuka madhara haya ni muhimu kutunza mazingira, kujenga mifereji bora na kuepuka makazi maeneo hatarishi.

Chanjo ni sehemu ya juhudi za afya ya jamii kuzuia magonjwa na kuhamasisha kinga kwa watu. Mwanamke mmoja ameketi na kupokea chanjo kutoka kwa muuguzi aliyebeba koti la zamu. Wote wawili wanavaa barakoa ili kuilinda afya zao, kuna vifaa vya chanjo pembeni.

Chanjo huwalinda watu wakubwa dhidi ya magonjwa kama homa ya mafua, COVID-19 , pepopunda na homa ya ini. Hupunguza hatari ya madhara makubwa, kulazwa hospitalini na vifo. Pia huimarisha kinga ya mwili, kuongeza ubora wa maisha na kupunguza gharama za matibabu.

Dawa hizi ni za hospitali na ni ya aina mbalimbali zinatumika kutibu, kuzuia au dalili za magonjwa kwa wagonjwa wanaopata huduma katika hospitali dawa hizi hutolewa na madaktari au wauguzi kulingana na hali ya mgonjwa na uchunguzi wa kitabibu, kuna dawa za maumivu, kuna dawa za shinikizo ya damu, kuna dawa za kisukari na kadhalika.

Maji safi ni muhimu sana kwa afya bora. Kunywa maji safi huzuia magonjwa ya tumbo na kuondoa sumu mwilini. Pia husaidia katika mfumo wa mmenyenyo . Maji safi pia husaidia kusafisha mwili na mazingira hivo kupunguza maambukizi na kuboresha ustawi wa jamii kwa ujumla.

Dawa hizi ni dawa za vitamini D ambayo ni muhimu kwa afya ya mwili hasa katika kusaidia kunyonya kalsiamu na fosforasi kwenye mifupa hivyo kuimarisha mifupa na meno. Vitamini hii husaidia mfumo wa kinga na afya ya misuli. Vianzo vyake ni mwangaza wa jua vyakula na vidonge vya virutubisho.

Kulinda usafi wa neno ni muhimu kwa kuzuia kuoza, magonjwa ya fizi na harufu mbaya. Husaidia meno kuwa imara, kuzuia maumivu na kuhifadhi afya ya mwili kwa ujumla. Wasafi mzuri wa meno huokoa gharama za matibabu na kuongeza ujasiri wa mtu.

Mwanaume huyu anaonekana ni mgonjwa ambaye amelazwa hospitalini, mgonjwa huyu anapokea matibabu au huduma za afya kutoka kituo cha afya hospitalini, mgonjwa anaweza kuja kwa ajili ya uchukuzi, tiba, upasuaji au matungo ya dharura hospitali hutoa huduma mbali mbali kama vile ya dawa, uchunguzi wa mahabara na huduma za wagonjwa wa ndani au nje.

Biashara ndogo ndogo ni chanzo kikubwa cha ajira na kipato cha wengi haswa vijijini na miji midogo. Zinahitaji mtaji mdogo, rasilimali rahisi na zinaweza kuanzishwa na mtu mmoja au familia. Biashara hizi huchangia maendeleo ya uchumi wa jamii kwa kuongezaa kipato kuguza rasilimali kuboresha maisha ya watu wengi.

Chanjo ni muhimu kuzuia magonjwa hatari, kulinda afya binafsi na jamii. Husaidia kuzuia kuenea kwa virusi, kupunguza vifo na madhara makubwa na kuongeza kinga mwilini kwa njia salama na gharama nafuu.

Chanjo ya watoto ni muhimu kwa kulinda afya dhidi ya magonjwa hatari kama vile surua, kifuaduro, polio na kadhalika. Inasidia kuimarisha kinga mwilini na kuzuia mlipuko wa magonjwa. Pia hupunguza vifo vya watoto na kuhakikisha kwamba wa kiafya katika jamii kwa ujumla unazingatiwa.

Chumba cha watoto wadogo ni kifaa maluum kinachotumika kuhifadhi na kuwalinda watoto wachanga waliotanguliza au wenye matatizo ya kiafya. KInaweka mtoto kwenye mazingira ya joto thabiti, yenye unyevu unaofaa na huzuia maambukizi. Ni muhimu kwa kuimarisha afya ya mtoto, kumsaidia kukua na kuishi hasa kwa wale walio hatarini.

Mmoja kati ya watu hawa amemshika mwingine na kumpakia rangi kidole baada ya kupiga kura, na ni njia ya kuhakikisha mtu hajatumia kura mara mbili katika uchaguzi. Katika baadhi ya nchi baada ya kumaliza kupiga kura mgombeaji au mteule huchora kidole che mpiga kura kwa rangi ya wino wa kudumu ili kuzuia watu kurudia tena kupiga kura kwa kutumia kidole hicho hicho hicho hivyo husadia kudumisha haki na usahihi.

Maji safi ni muhimu kwa afya, usafi na maendeleo ya binadamu. Kupitia miradi kama ile ya WaterStep, jamii hupata matumaini mapya na kuepuka magonjwa yanayosababishwa na uchafu. Furaha na mafanikio yanayohusishwa na upatikanaji wa maji safi unasisitiza umuhimu katika jamii.

Jengo dogo la mbao lenye milango miwili limejengwa juu ya ardhi ya mfinyanzi pembeni ya kijani kibichi. Mbele kuna tenki la maji na eneo lililozungushiwa kwa tofali. Mandhari ya mbali yanaonyesha miti midogo na anga yenye mawingu mepesi likiwa ni eneo la mashambani.

Daktari huyu anatumia sindano kutoa dawa katika chupa ndogo ya chanjo, chanjo ni dawa maalum inayotolewa ili kumkinga mtu didhi ya magonjwa hatari, hutoa kinga kwa kuimarisha mfumo wa mwili wa kujilinda ili uweze kubambana na vijidudu kama vile virusi na bakteria, chanjo huweza kutolewa kwa sindano, matone ya mdomoni au njia nyingine salama.

Hii ni chanjo ya surua na ni chanjo inayotolewa kumkinga mtu dhidi ya ugonjwa wa surua. Ugonjwa wa virusi unaoambukiza sana na unaoweza kusababisha madhara makubwa kama vile upele mwilini, homa kali. maambukizi ya mapafu, upofu au ata kifo.

Meza ya mvirongo imetandikwa chupa mbalimbali zilizojazwa dawa za miti shamba. Pembeni kuna bango lililoandikwa Daktari Mduba akitangaza tiba za magonjwa kama nguvu za kiume, kaswende, kisonono na mengineyo. Baisikeli imeegeshwa karibu na meza hiyo kando ya barabara.

Chupa ya rangi ya waridi imeandikwa she need folic and iron ikiwa na vidonge sitini, inasaidia kuongeza kinga kuchangamsha mwili kuboresha ngozi, nywele pamoja na kuchangia ukuaji wa mtoto tumboni, pia ina vitamini na madini muhumu zaidi ya ishirini na tatu.